Hili ni shamba la ndizi. Mtu mmoja anaonekana akiwa anagua shada la ndizi ambalo ni la rangi ya kijani kibichi. Shada hili bado linaning'inia kutoka kwenye mgomba wa ndizi. Jua limewaka na miti inaonekana kwa umbali.

Mandhari haya ni ya shambani. Migomba ya ndizi inaonekana huku mgomba mmoja ukiwa na ndizi kubwa sana. Chini kuna matawi yaliyokauka na kuanguka udongoni. Kuna majani machache ya rangi ya kijani kibichi yanayoonekana kwa umbali.

Migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imepandwa ndani ya mashimo, baadhi ya migomba hii ni ndogo kabisa na ni changa, na baadhi yake ni kubwa kubwa, kule kuna miti inayoonekana.

Mwanamke mmoja amevalia ovaroli na mgongoni ana kibuyu cha rangi ya samawati, na upande wa juu na chini ni wa rangi ya manjano. Mwanamke huyu anawanyunyuzia ng'ombe dawa. Jua limewaka kweli kweli.

Jua linawaka kutokana na kivuli kinachoonekana chini. Hapa ni shambani, kuna mimea mbalimbali kama vile migomba ya ndizi, na pia kuna mahindi. Kwa mbali kuna miti inayoonekana. Mbingu ya rangi ya samawati inaonekana pia ikiwa na mawingu machache tu, ya rangi nyeupe pepepe.

Teknolojia inajidhihirisha hapa kwa ukubwa, maanake mashine ya kukamua ng'ombe inaonekana. Pia kuna paipu zinazoelekeza maziwa hayo, kuelekea katika chombo cha kuchukua maziwa hiyo.

Hapa ni barabarani, magari ya kubebea mizigo na hata abiria yanaonekana. Mtu mmoja aliyevalia kofia nyeupe yuko kwa umbali, huku akiwa amesimama kando ya barabara. Pikipiki moja limebeba vyombo vingi vya maziwa, na linaonekana likiwa juu ya barabara.

Mwanaune mmoja anaonekana akiwa ameitoa ndizi kutoka kwenye maganda huku akiwa ameshika kana kwamba anaelezea watu wengine mambo fulani ya ukulima. Pia kuna ndizi zingine ambazo bado hazijaguswa ziko hapo kando.

Mwanaume mmoja anatabasamu sana, uku akiwa anamwaga maziwa kupitia kwenye kichungi kuhakikisha tu kuwa hakuna uchafu wowote unaopita. Vyombo vingine vya maziwa vingi pia vimeekwa hapo sakafuni. Kule nyuma kuna jengo na pia kule mbali kabisa kuna miti.

Ndizi zilizo na afya zinaonekana zikiwa katikati ya mgomba, manake matawi yanaonekana ni mgomba wa ndizi na yana afya kwelikweli kwa sababu ni ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii inaonekana ikiwa imefungamanwa kwa pamoja.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya kahawa wanaonekana wakiwa wamepita mahali pa kunyunyiziwa dawa. Kule nyuma kuna mtu anaonekana akiwa amesimama na kuna ng'ombe wengine. Kuna mti wa matawi ya rangi ya kijani kibichi. Jua limewaka.

Ng'ombe mmoja aliyesimama anaonekana, huku mashine ya kukamua ikionekana kuelekezwa kwenye chuchu zake. Mtu mmoja ameshika mashine hii mkononi, na kwa mkono huo amevalia glovu.

Mandhari haya ni ya nyumbani paa la nyumba linaonekana chini kuna nyasi iliomea vizuri sana. Shamba la ndizi linaonekana huku migomba mikubwa kabisa ikiwa imemea.

Ng'ombe wengi wanaonekana mahali hapa. Jua limewaka kwa sababu kuna kivuli. Chini, kunaonekana kuwa na matope matope. Ng'ombe hao wamewekwa katika sehemu mbalimbali na kugawanishwa.

Teknolojia inajidhirisha kabisaa kwenye zizi hilo la ng'ombe.Ng'ombe mmoja, anaonekana akiwa anakamuliwa. Manake mashine zimewekwa kwenye chuchu zake .Kisha kuna paipu ambazo zinaelekea kwenye chombo cha kukusanya maziwa haya.

Mwanamke mmoja amechuchumaa huku akiwa anamkamua ng'ombe. Maziwa yale anaelekeza ndani ya ndoo. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma kuhakikisha tu hasongi au kubabaika na hata kumwaga maziwa wakati anakamuliwa. Jua limewaka.

Mwanaume mmoja aliyevalia mabuti nyeupe pe pe pe anaonekana akiwa amesimama kando ya ngo'mbe. Ngo'mbe huyu amezuiliwa kwa mnyororo pia kuna paipu la maji ambalo linaonekana likiwa linatoa maji.

Mwanamke mmoja, aliyevalia nguo za sokoni, anaonekana akiwa amesimama na amevalia miwani. Mbele yake kuna ndizi linaloning'inia kutoka kwa mgomba. Mahali hapa, pana udongo chini, pia jua limewaka.

Hapa ni kwenye shamba la ndizi. Migomba inaonekana. Mtu mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati anaonekana akiwa anatabasamu, huku amevalia miwani, na pia ana kofia nyeupe pepepe.

Wanaume wawili wanaonekana. Mmoja akiwa anashuka au kupanda juu ya pikipiki huku huyo mwingine akiwa amesimama tu. Vyombo vimefungwa juu ya pikipiki hizi mbili. Pia kuna chombo kimoja kilichowekwa kwenye lango kuu linaloonekana nyuma ya mzee mmoja, ambaye anashuka kutoka kwa pikipiki.

Watu wengi wanaonekana kwenye duka la maziwa huenda wakawa ni wanunuzi. Muuzaji amesimama upande ule mwingine akiwa anazungumza na wanunuzi hawa. Picha la ng'ombe limewekwa kwa mlango na pia upande wa juu.

Marundo ya nyasi kavu zilizofungwa kwa mafungu mkubwa na kupangwa ndani ya gala, zinaonekana. Nyasi hizo zimewekwa juu ya mbao ya kuwekea mizigo, ili kuepuka unyevu kutoka sakafuni ambao unaweza kuharibu.

Mtu mmoja amesimama huku mikono yake akiwa ameshika kiuno chake. Mtu huyu amevalia kofia ya rangi ya nyekundu. Yuko ndani ya shamba la ndizi. Migomba hii imezalisha ndizi iliyo na afya na ya kuvutia Kweli Kweli. Matawi yake ni ya rangi ya kijaniki bichi.

Lori la maziwa la aina ya Isuzu linaonekana likiwa limeegeshwa. Kando yake kuna jengo na mlango wa rangi ya samawati umefunguliwa huku watu watatu wakiwa wamesimama pale. Mtu mmoja aliye na pikipiki, anaonekana akiwa anafunga mzigo juu ya pikipiki. Mzigo hii ni maziwa.

Mkono wa kushoto wa mtu mmoja unaonekana, kwenye mkono hiyo amevalia saa ,mtu huyu anakagua mmea wa mahindi ulioharibiwa na wadudu ,chini udongo unaonekana na mtu huyu amevalia viatu vieusi.

Watoto kwa watu wazima wanaonekana wakiwa wanashughulikia mavuno yaliyotoka shambani. Mama mmoja ameketi huku akiwa amejifunga kitambaa kichwani. Anaonekana akiwa anafanya kazi kweli kweli. Kijana mmoja aliyeshika fimbo anaonekana akiwa anapiga fanaka hiyo kana kwamba kutoa maganda. Pia mwanaume mmoja amechuchumaa upande ule mwingine.

Kundi la watu limekusanyika karibu na lori kubwa la nafaka yaliyowekwa juu ya turubai la mikanda mekundu, samawati na nyekundu. Mtu mmoja yuko juu ya hilo lundo akifanya kazi kama vile kusambaza au kukausha kwa kutumia kifaa.

Mwanamke mmoja amechuchumaa ndani ya shamba la mahindi. Kule chini kumna magugu yanayoonekana. Pia kule nyuma kuna miti na jua linaonekana likiwa limewaka. Mwanamke huyu anatabasamu kwelikweli.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti ya rangi jeupe pepepe, anaonekana akiwa anamwaga maziwa kupitia kitu anachotumia kuchuchunga maziwa hayo ili kuhakikisha kuwa haina uchafu wowote ule.

Gurudumu limewekwa chini juu ya nyasi, katikati ya gurudumu hili kuna nyasi ambazo ng'ombe hawa wanakula, ng'ombe mmoja amesimama kando tu huenda ikawa tayari amekula na akashiba. Kule nyuma kuna jengo linaloonekana.

Hapa ni sokoni na biashara za kuuza ndizi zimenoga kwelikweli. Wanawake wawili ambao wanaonekana wakiwa wanauza mafurushi ya ndizi wanashughulika kabisa. Mmoja wao akionekana anapanga ndizi zake huku mtoto mmoja pale nyuma akiwa anatazama na pia mwanamke mwingine. Watu wengine wanaonekana wakiwa katika shughuli zao.

Ng'ombe mmoja aliye na kamba shingoni amefungwa kwa mti ulio kando yake tu. Ng'ombe huyu anaonekana ameathirika na afya yake imedhoofika kabisa. Chini kuna mchanga na kule kando kuna majani ya rangi ya kijani kibichi yanayoonekana.

Ng'ombe anaonekana akiwa anakunywa maji. Hapo kando kuna vibuyu viwili vya maji moja ya rangi ya manjano nyingine nyeupe. Pia kuna nyasi ambayo inaonekana kuwa inakaukakauka kwa umbali ukitazama na miti pia.

Hili ni shamba la ndizi na migomba inaonekana ikiwa imefunikwa kwa mifuko ya plastiki ya rangi ya samawati. Hii mbinu ni ya kawaida kwa kilimo ili kulinda ndizi dhidi ya wadudu na ndege na pia kupunguza madhara ya juakali.

Hili ni shamba la ndizi na watu tatu wameonekana huku moja akiwa amepiga magoti juu ya matawi ya migomba ya ndizi. Ndizi zilizokatwa zimewekwa juu ya matawi hii, kwa upande ule mwingine migomba ya ndizi inaonekana.

Ng'ombe wanaonekana kuwa kwenye lishe. Mtu mmoja anatawanyisha nyasi ili kuwapa ng'ombe hawa, na anaonekana akiwa ameinama huku akiwa anatazama upande huu. Mguuni amevalia mabuti na mahali hapo aliposimama kuna majimaji.

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe. Ng'ombe wengi huku mtu mmoja ambaye ameshika pipu ya maji akionekana kumuosha ng'ombe aliyesimama wima. Chini kuna maji yaliyomwagika mengi sana.

Hili ni shamba la ndizi na migomba inaonekana ikiwa na shada kubwa kubwa za ndizi ,ambazo ni za kuvutia kabisa. Manake ndizi zinazoonekana kwa ukaribu, ni zimeiva na ni za rangi ya manjano. Kule nyuma kuna ndizi za rangi ya kijani kibichi.

Migomba mikubwa ya ndizi imemea na imepandwa ndani ya mashimo .Mchanga unaonekana pia majani yanaonekana hapo kwa kando, kule mbali kuna mti na pia kuna posti ya nyaya za stima.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi, migomba hii ina matawi ya kufutia kweli kweli na ya rangi ya kijani kibichi kwa umbali kuna miti inayoonekana udongo unaonekana pia.

Jengo hili linahusishwa na biashara ya maziwa. Watu wawili wanaonekana huku mmoja akiwa anapima uzito wa maziwa hiyo kutumia mashine. Kando ya mlango wa duka hili kuna ng'ombe aliyechorwa.

Mtu mmoja mrefu aliyevalia mabuti anaonekana kwenye shamba lake la ndizi. Mandhari haya ni ya nyumba zilizo karibu na shamba. Jua linaonekana likiwaka. Mgomba mmoja umezalisha ndizi mkubwa sana.